Miti mingi ya ndizi yanaonekana kuwa yamepandwa huku mingine yakiwa mirefu kushinda wenzao. Mbele yao kuna uwanja uliopandiwa nyasi huku jengo lenye paa la mabati pia linaonekana. Vitu vingine kama mbao na mawe viko hapo chini pia.

Mwanamume mmoja anaonekana akifunga mitungi miwili ya chuma juu ya pikipiki. Kando, kuna lori kubwa inayotumika kusafirisha maziwa kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kuna jengo lililojengwa kwa mawe na lina milango ya samawati pia iko hapo.

Ndizi uliokopolewa maganda yake imeshikiliwa na mtu kwa kutumia mkono wa kulia. Nyuma kunazo mengine mengi yaliyokua bado hayajatolewa. Haya yote yamepangwa juu ya mabati uliotandazwa chini.

Migomba mengi ya ndizi yaliyokomaa yamepangwa chini huku yamewekwa kwa pamoja. Kunao watu wanaonekana kuyahudumia mengine kwa kuyang'oa kutoka kwenye mgomba wao. Wengine wengi wamesimamishwa huko nyuma na kuonekana kuwa wanunuzi au wauzaji. Haya yote yako juu ya ardhi yenye mchanga nyekundu.

Watu watatu wanasimama kando ya njia ya wanyama kupitia, wanawangalia ng'ombe hao walio na rangi nyeupe na nyeusi, wakipita katikati huku wanaelekea kupata dawa, kando nyasi zimetua huku maua yamepandwa huko nyuma.

Mwanadada anayeonekana kuwa mkulima anamuosha ng'ombe kutumia bomba la maji. Wengine wapo kando wanasubiri wakati wao kufika huku wanyama wote hawa ni wa rangi nyeupe. Jengo aliomo ndani imetengenezwa kwa kutumia mawe ,simiti na mabati.

Shamba kubwa limepandiwa mahindi kwa ukubwa kwa kuwa ni mengi sana. Mengine yao yana mwonekano kana kwamba yameshambuliwa na ugonjwa au mdudu fulani wa mimea. Mchanga yaliyowekewa haya ni ya rangi nyekundu huku yanaonekana kuwa yashapaliliwa.

Migomba mengi ya ndizi yanaonekana kuwa yametandikwa chini yote yakiwa tayari kuliwa, yamekomaa na kugeuka rangi ya kijani huku sakafu yaliyowekwa ina matawi mengi sana.

Miti mengi ya ndizi vinaonekana vimepangwa mingine yakiwa kwa makundi ya tatu tatu, nyuma kunayo vichaka vingine pia vimemea hapo. Mgomba wa ndizi unaonekana ukining'inia toka kwa mti mmoja huku mazao yake yamekomaa na kuwa rangi ya kijani.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi samawati pamoja na kofia, anaiangalia mti wa ndizi. Yenyewe imefungwa kwa kitu kinachoonekana kuwa karatasi cha rangi kahawia. Huku kando kuna mimea mingi yamemea.

Mkulima ameketi chini na kumkamua ng'ombe huku akiingiza maziwa ndani ya ndoo ya chuma. Sakafu yenyewe imetengenezwa kwa kutumia simiti, nyuma kunao wanyama wengine wenye rangi sawa kama huyu hapa.

Chakula cheupe chenye samri ya mchele au ugali uko ndani ya sufuria huku ina maji pia. Kando kunayo mbao au mawe yamepangwa hapo chini.

Mwanaume mmoja anaonekana akimwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mmoja wa mabati hadi nyingine hapo. Mwenyewe anatabasamu huku akiangalia upande mwingine. Nyuma kuna mitungi mingine mengi yamesimamishwa hapo na mengine yao yana kofia. Kunao jengo lililo na paa la mabati limesimamishwa huko nyuma.

Mwanamke aliyevalia sare ya kikazi inayohusisha koti nyeupe na kofia. Anayeonekana akipima maziwa kwenye chupa vyao. Wako kwenye jengo linaloonekana kuwa safi na kuta za rangi nyeupe na nyekundu. Ana msaidizi wake nyuma yake.

Mimea midogo yanaonekana yakitua kutoka ardhini. Yote yana matawi ya rangi ya kinjano. Katikati kunaonekana kuwa na nguzo vilivyotengenezwa kwa mbao. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu na kunaonyesha dalili ya kunyesha.

Mtu aliyevalia sare mekundu yanayohusisha shati na suruali anaonekana akitoa mahindi kutoka kwenye kibuzi. Mbele yake kuna mazao makubwa ya mahindi yamewekwa chini. Sakafu inaonekana kuwa yana vumbi mengi ya rangi nyekundu.

Mtu aliyevalia sare ya kikazi ya pinki amoja na kofia nyeupe, anaonekana akiwelezea wenzake waliovalia koti meupe, kuhusu chombo fulani. Nyuma yao kunaonekana kuwa na umati wa watu wengi.

Shamba limejaa mimea ambayo ni miti ya ndizi. Mkungu mkubwa umetokea na kuota kutoka kwa mti mmoja . Majani yanaonekana kuwa na rangi ya kijani hapo nyuma.

Mtu anayeonekana kuwa mwanamume, amesimama katikati ya shamba kubwa lenye migomba ya ndizi. Mimea hizi zimepangwa kwa ulaini na utaratibu mwingi mno. Anaupima unyenyevu wa udongo na kuangalia hali ya afya ya mimea.

Mwanamke mmoja amechuchumaa na kumkamua ng'ombe huku ametabasamu. Mnyama huyo ni wa rangi nyeupe na nyeusi pamoja na amefungwa miguu na mkia wake. Wote wako juu ya nyasi yaliyomea kwenye uwanja huo.

Sufuria kimeshikilia chakula ambacho kinaenda kufanana na mchele. Mlo huo una mwiko umetumbukizwa ndani yake na pia unaonekana kuwa na maji au mafuta mengi yenye rangi ya njano. Haya yote yako juu ya meza.

Mkulima anaonekana akiwalisha mifugo wake kwa kuwapea nyasi iliyokauka. Amevalia sare ya kikazi ambayo ni koti ya samawati na buti ya mpira nyeupe. Ng'ombe hawa wa maziwa wanaonekana kuwa wengi. Sakafu limeloa maji.

Chakula ya mifugo ya aina ya nyasi ,yamefungwa na kuwekwa moja juu ya ingine chini ya jengo la kuziwekea .Yote yanaonekana kuwa yamekatwa mdogo mdogo na kufungwa kwa kamba .Mpangilio huu uko juu wa sakafu uliotengenezwa kwa simiti.

Miti ya miwa yamepandwa kwa wingi kwenye shamba. Udongo wa ardhi ni wa rangi nyekundu huku kuna nyasi mengine yanamea hapa mbele. Nyuma kabisa kuna miti mirefu kadhaa yaliyoonekana kuwa yamemea.

Migomba ya ndizi yamemea katikati ya msitu wenye vitu mingi. Matawi mengine yanaonekana kuwa yameoza na kugeuka rangi ya kahawia, huku mengine yakibakia kuwa ya kijani.

Wakulima wawili waliovalia sare za kikazi zinazohusisha koti ya buluu , suruali ya kijani na buti za mpira nyeusi, wanaonekana wakiwakamua ng'ombe wao. Wanyama hao wamewekwa chini ya paa inayozuia jua. Maziwa yanaonekana kuwa yanawekwa kwenye mitungi ya chuma.

Mgomba mkubwa wa ndizi unaonekana umekomaa na unaelea kutoka kwa mti enyewe. Matawi ya ndizi pia yanaonekana yameyafunika kila pande. Anga kunaonekana kuwa ni mchana na jua linawaka.

Migomba mitatu ya ndizi yanaonekana kuwa yametua kutoka ardhini. Nyuma yao miti mengine pia yanaonekana kuwa yamepandwa. Miti haya yote yanaonekana kuwa na matawi ya rangi ya kijani, huku mengine yakitundika kwa rangi ya kahawa.

Mkulima wa mifugo amesimama huku akiangalia picha kando ya mnyama. Ng'ombe huyu wa maziwa mwenye rangi nyeupe na nyeusi ana kinyesi nyuma yake. Wote wako kwenye jengo lililotengenezwa kutumia chuma huku nyororo likimziba.

Mwanamke aliyevalia sare ya kikazi ya njano pamoja na vazi la pinki , ameinama huku ameweka mkono mmoja mgongoni na lingine likishikilia kichungi. Mbele yake, mwanamume mwenye shati nyeusi anaonekana akimwaga maziwa kutoka kwenye kibuyu cha kijani, hadi kwa ndoo ya chuma.

Mkungu wa ndizi unaonekana umeshikiliwa na binadamu, kwa mkono wake wa kulia. Yote yameiva sawa na kuwa rangi ya njano. yamewekwa juu ya sakafu iliyotengenezwa kwa simiti, huku nyuma kuna ukuta ya rangi nyekundu.

Mwanamke yuko kwenye harakati ya kazi ya shambani kulikojaa miti ya ndizi. Nyuma yake kunaonekana kuwa na jengo lililojengwa kwa matope na mabati. Pembeni kunaonekana kuwa na miti ya maua ya rangi ya kijani. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu.

Mwanamke aliyevalia sare ya kikazi pamoja na vazi nyekundu, anaonekana akilimwaga maziwa toka kwenye ndoo hadi kwenye vyombo. Kuna mashini linalotumika kufungua na kufunga ili kuliondoa ziwa hili na una mfumo wa mfereji.

Mwanasayansi aliyevalia mavazi haswa ya kikazi ambayo ni koti nyeupe anaonekana akifinya kiowevu kimoja kutoka kwenye chupa hadi kwa lingine lililobeba vitu vyeupe. Nyuma kuna mtu alijiegemeza ukutani ,huku kuta zao ni vya rangi nyeupe.

Kijana anaonekana kuwa ni mkulima. Amesimama kando ya mti lililokatwa nusu huku amevalia buti ya mpira. Nyuma kunayo migomba mengi ya ndizi ya rangi kijani huku miti mingine mengi yako nyuma yake. Yote yanaonekana kuwa yamekomaa kwa kuwa yametandikwa chini.

Migomba kadhaa ya ndizi yanaonekana kuning'inia kutoka kwenye paa. Mengine ni ya rangi ya kijani huku wenzao wakiwa wa njano. Chini kunao aina tofauti za matunda kama vile maembe, machungwa na kadhalika.

Watu wengi wanaonekana wamekusanyika huku wakiwatazama ng'ombe. Wamesimama kando huku wanyama hao wakipita kwenye njia walioteuliwa wao. Mbele , mnano jengo lilitengenezwa kutumia mbao na mabati yaliounganishwa pamoja.

Ng'ombe wawili wa kike wa maziwa wamelala chini ardhini. Wenyewe ni rangi ya kahawia na nyeupe. Kando kuna mwingine anayeonekana kuwa amesimama. Nyasi nayo inatua kutoka chini na kumea.

Migomba mingi ya ndizi yanaonekana yamepandwa kwenye shamba kubwa. Ya mbele kabisa kuna kundi kubwa la ndizi lililomea na kukomaa. Ardhi ina matawi ya ndizi yanayoendelea kuoza na kuwa kama mbolea.

Wafanyikazi wawili waliovalia sare nyeupe za kikazi wanaonekana wakiyashughulikia maziwa. Mmoja anaonekana ameshikilia kichungi, karatasi na chombo cha kupimia huku mwingine anaonekana akisimama mbele ya ndoo ya chuma. Kunaonekana kuwa na wateja nyuma yao huku mmoja akiwa wa asili ya kizungu anapiga picha.

Mgomba mkubwa wa ndizi umekomaa na una matunda ya rangi mbili tofauti ambayo ni njano na kijani. Yote yameshikiliwa na mtu aliyevaa shati ya rangi nyeupe. Nyuma kabisa kuna jengo lililojengwa na nguzo za mbao.

Mkono wa kushoto wa mtu aliyevaa saa na nguo ya samawati unaonekana ukishika matawi. Mmea huo unaonekana umetua sana. Ardhi nayo ni ya rangi ya kahawia na kuna mwonekano wa nyasi pia.

Mkulima aliyevalia mavazi ya kikazi yanayohusu sarupuenye ya kijani na buti za mpira nyeusi ameketi chini na anamkamua ng'ombe. Ng'ombe hao wako kwenye zeze lililotengenezwa kwa mbao na ukuta.

Ng'ombe mmoja mkubwa amefungiwa kwenye zizi lake huku anaonekana kuwa anakula. Chumba chenyewe kimetengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na mabati. Kando kuna mitungi miwili moja nyeupe na lingine la njano. Uwanja mkubwa umemea nyasi uko nyuma na miti yanaonekana kwa umbali.

Bomba kubwa la ndizi linaonekana kutokelezea kutoka kwa mti mkubwa unaoishikilia. Nyuma, kunayo matawi mengi yenye rangi kijani sawasawa na mazao haya pia yametua.

Pikipiki mbili zinaonekana kuwa zimebeba mitungi ya kubeba na kusafirisha maziwa. Zote zinaonekana kuwa zimebeba mitungi miwili miwili. Kando nayo kunaonekana kuwa na watu ambao ndio madereva wa kusafirisha maziwa hayo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hali ya anga inaokana kuwa yenye mawingu huku mchanga ukiwa nyekundu.

Mwanaume mmoja anayeweza kuwa mkulima amechuchumaa huku akimkamua ng'ombe aliyesimama na kutulia tuli. Mbele kunao ukuta kubwa wa mawe huku nyuma kukiwa na miti ya rangi kijani.

Kikapu ya kushonwa ya rangi kahawia inaonekana kuishikilia chombo kinachoonekana kuwa ngano iliyokandwa. Imewekelewa juu ya ndoo nyekundu, huku yote yako juu ya ardhi ya mchanga mwekundu. Kando kunao ndoo wa chuma na wa rangi samawati.

Mikunga ya ndizi yamepangwa kwa laini sawasawa kwa pamoja. Yote yanaonekana kuwa yamekomaa na kuvunwa. Yamewekwa kwenye ardhi uliyo na vumbi huku mengine yakionekana nyuma.

Mimea kadhaa midogo yanaonekana kuwa yamepandwa kwenye mikaratasi vya kuvishikilia. Vyote vilitoka kutoka kwenye chumba kivungulo na viko tayari kuwekwa kwenye shamba kubwa ya nje. Ni vya rangi kijani na vina matawi mikubwa.

Watu watatu wakulima wanaonekana wakiangalia mazao yao ya ndizi. Nyuma kuna migomba mirefu ya mimea huku mandizi yamepangwa juu ya matawi yao. Ardhi inaonyesha kuwa na mchanga wa rangi nyekundu.

Ng'ombe wawili wakubwa wenye rangi nyeupe na nyeusi wanaonekana wamelala chini pamoja. Mmoja anaonekana kuwa amewekwa chapa masikioni. Ardhini wamelala kwenye mchanga ulio na rangi wa kahawia huku nyuma nyasi zinaonekana zikianza kutoka.

Kungu tatu wa ndizi unaonekana umesimamishwa wima huku yakiegemea uzio uliotengenezwa kwa mbao, ya katikati inaonekana kuekelewa ndizi yaliyo anza kuiva na yana rangi ya njano.

Mikungu ya ndizi zilizorundikwa pamoja, yanaonekana kupangwa chini. Haya yote yanatoka kwenye lori mbili, huku watu wakisaidiana kuzitoa. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu huku miti yanaonekana kama yametua hapo kando.

Mtu aliyevaa kofia, shati ya pinki na buti za mpira nyeusi anaonekana kuchuchumaa ili kumkamua ng'ombe wa maziwa. Mnyama huyu ana rangi nyeusi na nyeupe na amefungwa ili asisonge.

Mwanaume haswa anayekaa mkulima analiangalia na kulihudumia mgomba mkubwa wa ndizi Enyewe imeshikiliwa na mti mkubwa yenye matawi ya rangi kijani. Nyuma kunayo miti kadhaa tofauti huku jengo kando limejengwa kutumia mbao.

Mkulima wa kike aliyevaa sare ya kikazi ya samawati, amebeba mtungi huku akiwanyunyizia ng'ombe dawa. Wanyama hawa wanapita kwenye njia lililofungwa kutumia mbao na chuma. Mbali kunaonekana kuwa hali ya mazingira ni yamekauka huku mimea yakitokea moja moja.

Ng'ombe wengi wanaonekana wakiwa shambani na pahali pao pa kula. Mbele yao kunaonekana kuwa na beseni iliyojaa maji yao ya kukunywa. Jengo waliomo ndani lina paa iliyotengenezwa kwa mbao.

Mkulima aliyevalia kofia na shati ya kahawia anaonekana ameshikilia mahindi na mengine mengi kando yake yakiwa yamekomaa. Kuna miti yanayoonekana huko nyuma kabisa huku shamba hili ni kubwa.

Mtu mmoja anaonekana amefurahia huku ameshikilia ndizi pande moja na maganda yake pande mwingine. Kando, kuna mgomba mkubwa uko hapo. Mbele yake ana vyombo viwili moja ya rangi nyeupe ingine ya rangi samawati. Ameketi kwenye chumbwa chenye ukuta cha rangi cheupe.

Migomba mengi ya ndizi yanaonekana kuwa yamepandwa kwa shamba kubwa. Zote zimewekwa kwa mpangilio sawa na kuwa mzuri. Ardhi inaonekana kuwa umetua na nyasi huku jua linaonekana limewaka.